Amekaa ameshikilia tarakilishi. Mbele yake kuna mwanaume ameinama karibu na yeye. Kando kidogo kuna kabati, kuna vitabu zimepangwa vizuri. Kando tena kidogo kuna mama pia mwenye amekaa anaangalia hao ambao wanaangalia tarakilishi.

Wanakaa kufurahia sana. Kuna wengine wameinama, wengine wamesimama. Wote wamevalia nguo zimefanana imeandikwa Kenya Airways. Wanakaa kuonekana wanashangilia, vile tunavyoona wameka mkono yao juu wameshikilia kitu iliyo kuna kitu ameshikilia juu. Kitu yenye inaonyesha watu wake.

Huduma Kenya kuna watu amabo wamesimama nje. Wamevalia nguo zinazofanana. Wanaonekana ni wafanyakazi. Kwa hii nyumba juu inaonekana imeandikwa Huduma Kenya. Tena ni nyumba kubwa sana. Tunaona kuna maua zilizo nje pia.

Hii hao wenye wako kwenye uwanja ni wachezaji wa timu mbili, wamevalia nguo tofauti tofauti ,wanakimbiza mpira tena kando yao kuna kitu imeandikwa kwa iliokaribu imeandikwa Kenya Primier League . Kuna watu ambao wamekaa kwa uwanja wakishangilia na kusherehekea na kuwatazama.

Hapa kuna mtu mwenye amesimama amekaa kuna wengine, wamesimama wamepanga laini, tunaona mmoja wao akiwa na kitabu kwa mkono wake mwenye amekaa pia mbele yake ako na talakilishi tena kando yake kuna talakilishi ingine.

Mtu ambaye ako upande mwingine. Aanaonekana kuwa ni kama ni mfanyi kazi. Anamwelezea mwenye ako upande mwingine wa hii meza. Juu yake ako na tarakilishi, ako na tablet pia. Hapo nje kuna kitu imeandikwa government na maandiko zingine zenye hazijaonekana.

Huyu mtu mwenye tunaona hapa anaonekana ni mtu mwenye ameruka juu kabisa na bado ako juu, mbele yake kidogo nyuma yake kuna tena wachezaji wengine ambao wamesimama ni kama kungoja huyu amalizane, kando kando kuna ambao wamekaa chini wakitazama.

Hapa tunaonyeswa picha, kwa hili picha ni mkono mbili zenye zinasalimiana. Mkono yenye rangi nyeusi kila mahali pia hiyo ingine ni nyeusi . Mahali tu mikono zimesalimiana ndio si nyeusi . Chini yake imeandikwa tuko pamoja .

Kwa hili meza, kuna meza ilio nje, kuna watua mbao tunaona kana kwamba wanapanga laini, kuna wawili ambao wamekaa, wanoonekana kuna kitu yenye wanaandika kwa karatasi, kuna wenye wanaosimama kando yao wameshika makaratasi zao kwa mkono, wanaonekana kutaka kusaidiwa na ambao wamekaa.

Watu hawa wenye wameshikana mkono wameekelea glasi yao yenye iko na kinywaji juu, tena tunaona mheshimiwa Raila Odinga akiwa na viongozi wengine kando kandoo, wameiwekelea kitambaa yenye imefanana kila mmoja wao kwa shingo imeandikwa PNU kazi iendelee.

Naona Raila Odinga amesimama mbele ya mashine zilizo hapo nyuma yake ni mahali nyeupe kana kwamba ni kama anapika pasipoti. Kando yake kuna viongozi wengine ambao wamesimama ni kama wanamngojea.

Watu ambao wamekaa chini, kuna wenye wamesimama nyuma yao, wameshika bendera la Kenya lets go world tena ni kama wanashangilia wanaweka mayowe wanaweka mikono yao juu wameshika bedera la Kenya pia nyuma.

Hapa ni huduma centre, imeonekana kidogo na kuna mchoro yake, tena tunaona watu ambao wamekaa wamepanga laini, kuna wenye wamekaa uoande mwingine na kuna wenye upande mwingine, ndani tunaona wafanyikazi wa hii kampuni.

Hapa ni mstaafu rais wa jamuhuriya Kenya Uhuru Kenyatta amesalimiana na kiongozi mwingine mwanauneme, kando yake kuna kiongozi mwingine amekaa na nyuma kuna watu wamekaa.

Hii ni nyumba ya huduma center kama vile ilivyoandikwa Huduma Center , wafanyakazi hao wenye wamevalia nguo zenye zimefanana, wengi wamesimama, kuna mmoja upande ingine na mmoja tu anaonekana nikama si mfanmyikazi wa hapa pia amesimama hapo inakaa nikama kuna kitu wanajadiliana.

Mwanadada huyu mwenye ameonekana sana ameshikilia kitambaa juu imeandikwa Bandari FC. Amevalia pia nguo yenye imeandikwa Bandari FC. Kando yake kuna wachezaji wenye wanaonekana kufanya mazoezi.

Hapa ni Huduma Center, Iko na mchoro yake wa Huduma Center . Kwa hili mbao enye imewekwa hapa, imeandikwa information desk huduma Centre. Tena tunaona kuwa Kuna wafanyekasi wenye waki hapa ndani.

Mtu mwenye amesimama hapa ameshikilia karatasi kwa mkono moja mkono ingine kuna kitu yenye anajaribu kuonyeshana kitabu kidogo ni kama paspoti nyuma yake ni gari zenye zimepakiwa gari tofauti na rangi tofauti nyuma yake sana kuna watu ambao wamekaa.

Aliyeangalia mbele sana ameshikilia bendera la Kenya, amevalia tena bendera la Kenya, amefungua mdomo yake ni kama anashangilia sana, nyuma yake kuna watu ambao wamekaa pia wanashangilia, kuna wenye wamesimama, kuna wenye wanamfuta nyuma.

Hapa ni barabara kwa hili barabara kuna magari yenye inaenda tena tunaona kuna watu ambao wanatembea kandokando katikati ya hapa kando ni takataka mingi inaonyesha kuwa ni watu hurusha taka taka hapa tena tunaona kuna duka zenye ziko mbali kiasi.

Sherehekea wamesimama wanaonekana wanapiga mayowe wengine wakionyeshana mikono zao. Tena tunaona wote wameona upande mmoja. wengi wao pia wamevalia nguo zenye zimefanana.

Hawa watu Wanaka kuwa wako kwa shere, wote wanesimama, wanaangalia upande mmoja Wakionyeshana mkono zao, Kuna mwenye amevaa bendera la Kenya amewekelea kwa shingo. Pia Kuna mama nyuma yake ameshika bendera la Kenya pia.

Watu wawili wamekaa chini wanaonekana kuna vitu yenyewanaandika kwa kila mmoja wao kwa hawa wawili kuna mwenye amesimama , wawili pia wenye wamesimama kando ya kila mmoja wao ni kama wanasaidia ambao wanaandika kama kuna kitu yenye wanataka kuangalia ama kuwasaidia mabao wanaandika

Wachezaji hao wachezaji wamama wawili ambao wako mbele kuna mwenye ako nyuma mmoja ameshika mpira mwingine aliye kando yake wa timu tofauti anajaribu sana kumnyanganya mpira tena tunaona nyuma yao kuna watazamaji ambao wamekaa.

Wachezaji hawa wachezaji wa timu moja wamevalia nguo zenye zimefanana imeandikwa vitu zenye zimefanana wanakaa kuwa wanafanya mazoezi, wanakimbia wote wakielekea upande mmoja wakitabasamu.

Ni tunaona kuna mtu, kuna mama mwenye ako upande mwingine na mwanamume mwenye ako upande mwingine. Imeandikwa information desk . Kuna tena mahali mahali pameandikwa Kenya, imechorwa bendera la Kenya. Huyu mama anaona tarakilishi naye aliye kando yake ni kama anamuangalia kama anataka kupata usaidizi kutoka kwa huyo mama.

Hunduma center imeandikwa birth and death certificate tena tunaona watu wawili ambao wamekaa mbele kila mmoja ako na talakilishi iliyo mbele yao, kando yao ni viti mbili inaonekana ni watu ambao wanataka usaidizi, hapo imeadikwa efficient goverment service available convinient .

Huyu amevalia nguo nyekundu refu sana imefika chini ameweka mkono yake mbele kuna maandiko imeandikwa I stand for peace Honourable Racheal shebesh mama nai jenga nai.

Kuna watu wawili, kuna mmoja aliye karibu na picha. Mwingine akiwa mbali kidogo, aliye karibu hapa anaonekana kuwa ameshikilia kompyuta. Ni kama ameashikilia, ana kuna vitu anafanyanga talakilisi iliyo mbele yake. Aliye mbali kidogo tunaona ameshikilia makaratasi.

Hapa tunaona wachezaji ambao wameruka juu, wa timu mbili vile tunavyoona wamevalia. Tena tunaona kuna mpira. Wachezaji watatu wameruka juu mpira ikiwa katikati, mbali kidogo kuna watu ambao wamekaa wengine wakiwa wamesimama wanakaa kushangilia na kutazama.

Watu wanaonekana kwa hili picha tunaona ni watu ni kama kuna kitu wanashangilia mbele yao . Vile tunavyoona , nyuma ya hawa watu ambao wamesimama, tunaona ni watu ambao wamekaa wametulia, na tena tunaona wengi wao wamevaa nguo enye inakaa kufanana wakionyeshana, imeandikwa sportpesa.

tunaona watu ambao wamesimama wengi wao wakiwa wameshikilia watoto kuna watoto wachanga sana ambao wamebebwa kuna wengine wameshikiliwa mkono wanaonekana kuwa ni wamama ambao wanapanga laini kupata kitu

Tunaona watu ambao wamekaa wakiwa ni wafanyikazi aliyekaribu sana ni mama mwenye ni kama anahitaji usaidizi, amekaa naye ni mfanyikazi wa hii kampuni na naona kuna kitu wanafinya kwa tarakilishi ni kama kumwonyesha kitu huyu mama aliyekaribu na yeye.

Kwa hili picha tunaona kuwa kuna watu ambao wamekaa wamevalia kofia zenye zinafanana ya rangi moja. Wamevalia nguo ya rangi moja, imeandikwa kwa hizo kofia tuko pamoja wanakaa kuzungumza, kuzungumzia jambo fulani.

Hapa tumeonyeshwa mtu. Huyu mtu ako na kofia mbili, kwa hizi kofia iko na maandiko zimefanana. Kofia moja kichwani na kofia ingine ikiwa imeanzia kwa pua. Imeandikwa “kura kwa Moi, KANU”. Hizo zimefanana kwa kofia yote mbili.

Naona jaji mkuu akiwa amesimama kando. Kando yake kidogo tunaona rais wa nchi ya Kenya William Samoei Ruto na kando ya William Samoei Ruto ni bibi yake Rachel Ruto. William Samoei Ruto rais wa taifa la Kenya tunaona ni kama kuna kitu anaandika. Mbele yake kidogo ama nyuma yake kidogo ni majaji wengi na viongozi waliosimama.

Wa tatu ambao wako mbele. Tunaona ni wachezaji. Vile tunaona wawili wamevalia nguo fanana. Mwingine amevalia nguo nyeupe haifanani na wengine. Ameshikilia mpira juu. Wengineo wakiwa wanamuelekea kana kwamba wanataka kumnyang'anya. Nyuma yao kidogo kuna watu wamekaa wanawatazama hao wanaocheza mpira.

Hapa inaonekana, hapa vile tunavyoona tunaona watu, mama wawili ambao wamesimama wakiwa wamevalia nguo zenye zinafanana. Kuna tena baba mmoja anaonekana kuwa ni kama anataka usaidizi. Kwa upande mwingine tunaona mtu mwenye amekaa akiwa ni kama anafinya tarakilishi kumshughulikia huyo baba.

Tunaona hapa tunaona mwanaume moja alikaa karibu na sisi akifaa nguo nyekundu vile tunayoiyona wengi wao wamevaa nguo nyekundu wakiwa wamefaa wengine wamevaa kofia imeandikwa Kenya Kuna wengine wamevaa imechorwaa bendera ya Kenya.

Hapa tunaona watu ambao wamekaa upande mwingine wawili na upande ingine watu wawili wote ni wanaume, mbele yao kuna mwingine amekaa, kuna meza, kuna tarakilishi kwa meza, hapa kwa ukuta kuna maandishi imeandikwa huduma kenya.

Watu hao wanakaa kusherehekea sana vile tunavyoona. Mmoja mwenye ako mbele sana ameeka mikono yake miwili juu akiwa ameshikilia makaratasi imeandikwa PNU kazi mbele, kila mmoja wao akiwa ameshikilia makaratasi ya PNU kazi mbele.

Hapa tunaona kuna watu wamekaa upande mwingine ambao wamevalia nguo nyeupe tena kuna tarakilishi yenye iko kwa meza. Mmoja wao anakaa kuwa anaongea na afisa wa askari vile tunaona amevalia zake za askari tena hapo tunaona kuna maandiko imeandikwa efficient government service at a convenience .

Hii kitambulisho Republic of Kenya Jamhuri ya Kenya, Republic of Kenya black au distint chores work Kenyan government of Kenya hizo ni maandishi zilizo kwa kitambulisho.

Watu wanaonekana hapa. Kuna watu tunaona wamevalia nguo zenye zinakaa kufanana. Tena tunaona kwa mbele ya kila mmoja wao kuna tarakilishi ambao wao wengine Kuna mzee mmoja anaonekana kuwa ako anafinya tarakilishi lake. Wengine wawili kando yake wanaonekana kuwa wanasungumza. Aliye karibu anaangalia picha.

Rais wetu tunavyo ona kwa picha hii tumeonyesha rais wetu wa taifa la Kenya, William Samoei Ruto, akiwa amesimama na jaji mmoja mwanamke. Tena kando yake tunaona kuna majaji wengi walio karibu naye. Kando yake kidogo ama nyuma yake kidogo tunaona viongozi tofauti tofauti ambao wamehudhuria hii mkutano.

Jumba hili kubwa sana, tunaiona hili ni jumba ambapo hapa mbeleni tunaona imeandikwa information desk . Juu yake tunaona kuna kitu juu yake. Tena tunaona tena hakuna mtu na tena kuna viti mingi sana kumaanisha, hapa ndiyo mahali watu wanapata huduma.

Watu wamesimama, kuna mama mmoja mwenye amesimama katikati, anaonekana kuwa ni kama ni yeye ndo anaongea. Mbele ya huyo mama kuna hii ubao imeandikwa Office of the chief justice judiciary ,tunaona wenye wako karibu na yeye wengi ni wanaume, kando kidogo kuna mama amevalia nyekundu.

Kuna watu wengi sana ambao kuna wengine wamekaa wengine wakiwa wamesimama nyuma yao, tunaona ni kama wanaona upande moja, tunaona mmoja wao mama ambaye amesimama mbele yao amefalia pendera la Kenya, anaonekana kuwa ni kama kuna kitu anaongelelea ni kama anaongelesha waliosimama waliokaa.

Hapa tunaona watu kwa upande mwingine wa meza ambao wameshikiria kila mahali. Tunaona kuna laptop. Tena kwa upande mwingine tunaona kuna watu ambao wamekaa, wanakaa kuwa wanashughulikiwa vile tunavyoona wanakaa kuwa wanaongelesha au wa upande mwingine ambao wako na laptop .

Pikipiki zilizopo hapa, kuna zenye zinaenda upande mwingine, kuna zenye zimesimama. Kando yake tunaona gari, kuna mtu ambaye anatembea. Kando yake kidogo kuna nyumba kubwa ya gorofa imeandikwa Posta Nairobi General . Tena kuna mtu ambaye amekaa kwa kiti kando ya hili nyumba.

Hapa tunaona mama mmoja mwenye amekalia upande mwingine akiwa kwa meza yake na tarakilishi, kwa upande mwingine tunaona mzee mwenye amekaa anaonekana kuwa anamwongelesha huyo mama, kwa maandiko zilizo andikwa kwa mahali wamekaa imeandikwa huduma kenya.

Watu ambao wanaonekana kwa hili picha wanaonekana kuwa wanasherehekea. Vile tunavyoona vile wameeka mkono zao juu wanakaa kuwa wamefungua midomo zao. Wameekelea bendera za Kenya juu. Tena mwingine tunaona amevalia nguo yake yenye imeandikwa tusker .

Inavyoonekana kwa picha hili, tunaona kuna watu waliokaa kuwa wanakaa kupanga laini. Kuna wamama wawili, watatu ambao wamesimama, kando yao kidogo tunaona kuna wenye wamekaa. Wanaonekana kuwa hao ndo wenye wanaosubiri ama wenye wanaoshughulikia hao watu walio kwa laini.

Watu wanao onekana kwa hili picha. Tunaona kuna watu wa upande mwingine. Tunaonakuna mtu katikati yao. Kuna karatasi ameshikilia. Tunaona tena watatu hawa. Wote wamevalia kofia zinazofanana Kenya Africa national union. Wanaonekana kua kuna kitu wanasherehekea.

Hapa tumeonyeshwa wamama ambao ni wachezaji vile tunavyo ona wamevalia nguo za kucheza. Mmoja amevalia nguo tofauti na wengine. Tena tunaona huo kuna mpira kati yao. Wanakaa kua wanafukuza hilo mpira

Hapa tunaona kuna watu ambao wanakaa kuwa kuna kitu wanasherehekea. Vile tunavyoona wamevaa nguo yenye rangi inafanana. Tunaona tena kuna mmoja wao amesimama akiwa amevalia tu suruali peke yake. Amejieka rangi akiwa amejieka tena maandiko, watu wakiwa wanaangalia upande mmoja.

Hawa wanacheza mpira. Watu wawili wamevalia nguo yenye imefanana, imeandikwa six and two . Mwingine aliye aliye upande mwingine, tunaona pia amevalia nguo yake imeandikwa fifteen . Kando yao kidogo kuna watu ambao wamekaa, wanaonekana kutazama hawa wachezaji.

Tunaona kuna kwa hili tunaona watu ambao wamekaa upande moja na wengine wamekaa upande mwingine. Mbali kidogo tunaona kuna watu pia wamekaa. Kuna watu ambao wamesimama wanaonekana kutembea. Hawa ni watu tunaonekana kuwa kwa upande mwingine wanaweza kuwa wanashughulikia hao wengine vile tunaona wako na tharakilishi na wanakaa kuongelesha hao wa upande mwingine.

Hapa tunaona watu ambao wamevalia nguo zenye zinakaa kufanana, hizo nguo tena ziko na mchoro moja ,zimeandikwa Tusker, tena kunakaa kuwa kuna kitu ambao wanashangilia tunavyoona mikono yao na vile wamefungua mdomo zao.

Meza, kwa hili meza tunaona watu watatu wawili wakiwa wako na makaratasi na kalamu na wanaonekana kuandika kitu, tena kuna mmoja tu amekaa, mbele kidogo tunaona kuna mtu amesimama, mbele yao tena kidogo kando tunaona kuna meza kama hili na kuna watu pia wamekaa.

Wababa wawili ambao wanaonekana hapa wanakaa wachezaji, mmoja akiwa ameinama, mwingine amesimama. Kwa mkononi mwake mmoja ameshika mpira, nyuma yao kidogo kuna mtu, tena kuna mtu ambaye amesimama kando yao kidogo.

Tunaona wachezaji ambao wameshikana, wako katikati ya hii uwanja, wamevalia nguo zenye zimefanana, kando kidogo tunaona pia, tunaona watu ambao wamekaa ni kama wanatazama hawa wachezaji ambao wanacheza mpira.

ambaye ameanguka kwa karibu sana ni kama ameanguka kwa fumbi ama amekimbia na akarukia fumbi hizi. Tunaona kando yake kidogo kuna watu ambao wamekaa, wengine wakiwa wamesimama. Kando yao kidogo kuna mtu ambaye amesimama anaonekana kuwa tayari kuruka pia.

Watu wanaonekana kwa hii picha tunaona watu ambao wamevalia nguo yenye rangi inafanana na kofia yenye rangi inafanana wakiwa wote wameinua mikono yao juu wakiwa ni kama kuna kitu wanae shangilia wakiona upande mwingine.

Hapa tunaona kiongozi, mwenye alikua kiongozi wa mnaibu Raisi, rigathi gachangua akiwa amekaa chini, kuna mashine ameekelea mkono wake, kando yake kidogo tunaona kuna tarakilishi, kuna viongozi ambao wamesimama kando yako kama wanaangalia ile tarakilishi.

Tunaona kuna watu ambao wamesimama wote wakionekana kuwa mmoja wao ni kama anahudhuria ama anaongelesha wengine, vile tunavyoona karibu na yeye hapa kuna board ambayo imeandikwa Odm mbele yake, tena kando yake kidogo tunaona kuna mtu mwenye amesimama.

Rais wetu wa Kenya, rais wetu Wlliam Samoei Ruto anaonekana anasalimia majaji wakuu, wakiwa na viongozi wengine nyuma yake, tunaona wote wakiwa wanatabasamu ni kama kuna kitu wanaongelelea.

Watu wanaonekana hapa watu wengi sanaa. Wengi wao wakiwa wamevalia nyekundu. Tunaona kuna ambao wamesimama wote wakiangalia upande mmoja. Kuna wenye wamesimama kuna ambao wako juu zaidi na tena tunaona kuna wenye wamevalia kofia yenye kufanana.

Nyumba hili kubwa kuna mama wawili wamekaa karibu na mahali imeandikwa information desk . Mbali kidogo tunaona viti mingi zilizopangwa. Hii nyumba pia inaonekana kuwa nyumba kubwa sana na kuna watu tu wawili.

Watu wengi hapa tunaona wamevalia nyekundu ,ingine Kuna wenye wako juu zaidi ambao wamesimama moja wao ameshikilia bendera la Kenya kuteremka kidoka Kuna wenye Wame angalia huyo mama mwenye ameshikilia bendera la Kenya wengine wakiwa Wana angalia mbele Wana angalia upande moja nikama Kuna kutu wanaona.

Hapa tumeonyeshwa, hapa tunaona Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akisalamiana na kiongozi mwingine, nyuma wa huyu Rais tunamwona mlinzi wake askari Tena Kuna viongozi wengine ambao wako hapa, tunaona wote wanacheka wakiwa wamesalamiana wamepatana tu a< wamekutana tu.

Watu wengi huonekana kwa hiki kiwanja juu vile tunavyoiona huko juu imeandikwa stadium Nyayo stadium and alafu kuna watu ambayo wanakaa, wamekaa chini, kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanatembea.

Watatu wamesimama wanakaa kuwa wanariadha. Wamevalia nguo yenye imefanana. Kwa kila nguo yao imeandikwa Kenya, Kenya, Ken Ken Ken. Wengine wawili wameshika viatu juu, mwingine kuwa ameweka mkono wake mbele. Mmoja ambaye amevalia nguo yake yenye haifanani amesimama tu kando. Nyuma yao kidogo kuna watu ambao wanakaa kutazama na kushangilia.

Huku tunaona mtu mmoja ambaye amekaa. Huyu mtu amevalia nguo yake vizuri yenye inafanana yote kutoka juu hadi chini. Kwa mkono yake tunaona kuna makaratasi ameshika, ameshika karatasi mingi kwa mkono yake. Tunaona one forty five .

Tunaona rais wa taifa wa Kenya William Samoei Ruto ameshikilia Bibilia juu. Kando yake tunaona bibi yake au kwa mbali kidogo tunaona mahali pameandikwa Live Kasarani Stadium . Tena tunaona jaji mkuu ni kama kuna vitu anamwambia anamwelezea rais wetu ili aseme. Tena tunaona the inauguration of William Samoei Ruto.

Tunaona mama mmoja ambaye amesimama amevalia nguo yake ya kenya airways. Kuna watu wengine wamekaa wanakaa kuwa wanaongeleshana wengine wakiwa wameangalia upande wa mbele. Hapa inaonekana kuwa kuna sherehe ama kuna mkutano fulani.

Hapa tunaona watu ambao wamekaa. Tunaona kuna wenye wamekaa na kuna wengine ambao wamesimama. Inaonekana kuwa wanafinya masimu zao, tena kando kidogo tunaona kuna watu ambao wanaingia kwa chumba moja imeandikwa kwa mlango cyber

Kwa hili meza watu wamekaa, watu hao wenye wamekaa tunaona wameshika kilamoja ameshika kalamu na karatasi kanaonekana kunakitu wanakili. Kando yao kidogo kuna mama kuna msichana amesimama, kando yao kidogo pia kuna kiti, kuna meza ingine na kuna watu ambayo wamekaa na mama mmoja pia mwenye amesimama kando.

Kwa hili picha tunaona kuna mama na kuna mzee mmoja ambao wamesimama, tunaonekana kuwa wamevalia bendera la kenya wakiwa wanasheherekea. Tena kando yao tunaona kuna watu ambao wamesimama pia wanaonekana kusheherekea wakiwa wameangalia upande mmoja

Kuna watu wamama wawili ambao wamekaa upande mwingine na tarakilishi, upande mwingine tunaona Kuna mbaba ambaye amekaa kwa upande mwingine, Tena tunaona ni kama anastatu na anaongeleshwa na wamama wale wa upande mwingine.

Kuna watu ambao wanakaa kushangilia sana, tunaona vile wamefungua mdomo yao wanataka kuruka wengine wakiwa wameweka mkono yao juu. Tunaona tena wameshikana, mbele yao kidogo tunaona kuna kitu imejengwa juu, tunaona watu ambao wanatembea ni kama wanatazama wachezaji hao.

Mtu ambaye tunamwona hapa tunaona Kuna mtu ambaye amesimama, Tena kando yake kuna watu ambao wamekaa na wanaonekana kuwa wanasikiliza kenye huyu mtu mwenye amesimama anaonekana anawaongelesha Hawa watu, juu kidogo kwa hili nyumba tunaona maandishi imeandikwa births and deaths certificate .

Hapa tunaona matakataka, tunaona kuna vitakataka za aina mingi. Tena tunaona kuna tena hapa mahali ilipo hizi matakataka zinafaa kuwa na mchanga. Zinakaa hakuna mti hakuna kitu yoyote iliyo simama ama hakuna, yani kitu yoyote kama nyasi kama miti kama anything inaonekana kuwa ni dessert .

Hapa tuanaona watu ambao wamesimama. Kwa upande mwingine tunaona watu wanne ambao wamesimama. Mmoja ikiwa na mama ameonekana tu kichwa. Tena kwa upande mwingine kuna mama amekaa chini anaonekana kuongekesha watu walio kando yake ambao wamesimama. Ako na laptop kwa meza anaonekana kuwa kuna kitu anafinya.

Jaji mkuu huyu ambaye anaoneana anaongea. Kuna kipaza sauti iliyo karibu naye. Kwa podi ambayo amesimamia kuna maandiko yaliyoandikwa Judiciary Republic of Kenya.

Hapo tunaona viongozi wengi, tunaona majaji hapo Tena tunaona Mmoja wa viongozi ni viongozi wa Kaunti ya Bomet na walio upande mwingine Tena kuna kiongozi wa Kaunti wa Nairobi, tunaona wote wakiwa wameshikilia kuna vitu wameshikilia mkononi mwao

Hapa tunaona kina dada ambao wamevaa nguo zenye zimefanana wanakaa kuwa kama wachezaji. Wamekusanyika wote wanakaa kuwa nikama wanaongeleshana kando yao kidogo tunaona kuna watu ambao wamekaa nikama kuangalia hao wachezaji.

Nyumba hili kuna watu wamekaa chini, wamekaa kwa viti zilizo wekwa kwa laini wengi wao wakiwa wamevaa sare zenye zimekaa karibu kufanana. Kuna mmoja amesimama anafaa kuwaongelesha watu ambao wamekaa chini.

Raisi mstaafu Uhuru Kenyatta akiwa anaongeleshana wameonana na jaji mkuu wanakaa kua wanakitu wanajadiliana vile wameonana uso kwa uso.

Wachezaji wanaoonekana hapa vile wamevalia nguo zao, vile wamekaa katika uwanja tunaona kuwa ni wachezaji wanaocheza wakiwa wanasubiri mpira. Kando yao kidogo tunaona kuna watu waliokaa kuwa wanashangilia.

Watu ambao wanaonekana kwa hili picha inaonekana kua ni viongozi vile tunavyoona mmoja wao mama akiwa nikama ni yeye ndio anaongea ni kama kitu wanaongelelea. Tunaona kwa kitu ambayo imeekwa mbele yake tunaona imeandikwa office of the Chief justice judiciary .

Hapa tunaona kwa hili picha tunaona watu ambao wamekaa .Kuna tarakilishi mbili zao .Hapo tena kuna watu ambao wamesimama wakiwa wote macho yao ikiona hili matarakilishi. Upande mwingine tunaona watu ambao wamesimama wanaonekana kungoja kitu .Tena juu ya hili nyumba tunaona imeandikwa huduma center .